Hawa ni watoto wakitumia kompyuta, jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia katika elimu. Majukwaa ya kidijitali ya E-learning , yameleta mageuzo makubwa katika mfumo wa elimu, kwa kuhakikisha upatikanaji wa maarifa, mahali popote wakati wowote.

Huyu ni mwanafunzi anayeshiriki darasa kupitia kompyuta kwa njia ya mtandao. Hii ni mfano ya majukwaa ya elimu ya kidijitali ambapo wanafunzi huweza kujifunza popote walipo kupitia video, mawasiliano ya moja kwa moja na vifaa vilivyoko mtandaoni.

Mtoto huyu anajifunza kupitia kompyuta na kutumia vishini na vifaa vya kidijitali. Hii ni mfano ya majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia. Majukwaa haya yanawezesha wanafunzi kujifunza kwa urahisi popote walipo kupitia mtandao. Faida zake ni pamoja na kuwezesha ujifunzaji wa binafsi, upatikanaji wa maarifa kwa haraka na matumizi ya teknolojia kuboresha elimu.

Mtu huyu anahudhuria darasa mtandaoni kupitia kompyuta, akiongea na watu wengi kwa njia ya video. Hii inaonyesha matumizi ya majupuwa ya kidigitalia ya e-learning ambayo huruhusu wanafunzi kujifunza popote walipo. Teknolojia hii imeleta mapenduzi makubwa kwenye elimu kwa kuwezesha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya walimu na wanafunzi.

Kijana huyu anatumia kifaa cha virtual reality ishara ya teknolojia ya kisasa katika elimu. Majukwa ya kidijitali ya kujifunzia kwa njia ya mtandao yameleta mapinduzi katika elimu na kurahisisha upatikanaji wa maarifa kutoka popote. Teknolojia kama VR na e-learning huwezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo na ufanisi kwa kasi inayofaa.

Watu hawa wanatumia kompyuta katika mazingira ya kisasa ya ofisi wakijadiliana. Hii inaashiria matumizi makubwa ya kidijitali ya kujifunzia kwa njia ya mtandao. Majukwaa haya huwezesha watu kujifunza kutoka mahali popote duniani kwa kutumia Internet .

Watu hawa wanatumia kompyuta kuangalia taarifa au kujifunza jambo kwa pamoja ishara ya majukwa ya kujifunzia ya kidigitali. Majukwa haya ya kidigitali yanarahisisha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi na walimu kupitia mtandao.

Hii ni ishara taswira ya teknolojia mbalimbali kama vile kompyuta, vitabu na zana za kisayansi zote zikihusishwa na elimu. Hii inawakilisha majukwa ya kidijitali e learning . Majukwaa haya yametoa fursa kubwa kujifunza kwa njia rahisi inayopatikana popote yakiboresha upatikanaji wa elimu kutumia internet .

Hii ni ishara ya jinsi ya majukwaa ya kidijitali ya e learning yamebadilisha elimu yetu. Yamewezesha wanafunzi kujifunza kutumia komputa na internet wakipata maarifa na ujuzi kwa njia shirikishi na rahisi haya ni muhimu sana kwa upatikanaji wa elimu. Hasa katika ulimwengu wa sasa unaotegemea teknolojia.

Mtu huyu anashiriki mawasiliano kupitia kompyuta, jambo ambalo linaashiria matumizi makubwa ya majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia au kufundisha. Elimu ya mtandaoni, e-learning imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu.

Hii ni ishara ya jinsi majukwaa ya kidijitali ya e-learning yanavyorahisisha kujifunza na kusimamia habari kwa kutumia computer na interneti. Tunaweza kufikia kozi na data na rasilimali za kielimu kutoka popote. Hii inatoa fursa kwa wanafunzi na wataalamu kujifunza kwa kasi yao wenyewe.

Haya ni mabweni ya wanafunzi yenye vitanda vya gorofa viti na meza, sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu, miundombinu ya elimu kama mabweni, madarasa, maktaba na maabara, ni muhimu kwa mazingira bora ya kujifunzia, inawezesha wanafunzi kusoma kwa utulivu na kuishi kwa usalama.

Hii ni miundo mbinu ya elimu kama madawati, mabango ya mafunzo, na vifaa vya kuonyesha maarifa darasani. Muundo mbinu bora ya elimu ni muhimu kwa mazingira mazuri ya kujifunzia kuongeza motisha kwa wanafunzi na huwezesha waalimu kufunza kwa ufanisi.

Huyu ni mtu akisoma kwenye maktaba ambayo ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu. Maktaba hutoa nafasi tulivu kwa ajili ya kusoma na kupata maarifa ikiwa na vitabu na raslimali zingine nyingi. Uwepo wa vifaa kama hivi pamoja n majengo imara ya teknolojia ni muhimu sana katika kutoa mazingira bora.

Huu ni ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya rangi nyekundu, unaofanana na kumbi za mihadhara au kumbi za tamasha ambazo mara nyingi hupatikana katika taasisi za elimu. Miundombinu kama hii ni muhimu sana kwa vituo vya elimu kwani huwezesha kufanyika kwa masomo ya makundi.

Hiki ni chumba chenye vitanda kadhaa kinachoonekana kuwa bweni au hosteli. Hii inawakilisha umuhimu wa miundombinu na vituo vya elimu. Vituo hivi kama vile madarasa, mabweni, maktaba na maabara ni muhimu sana kwa kutoa mazingira bora ya kujifunza na kuishi kwa wanafunzi

Elimu ya sekondari ni hatua muhimu sana katika safari ya elimu ya wanafunzi ni daraja linalo unganisha elimu ya msingi na fursa za juu za masomo au ajira. Kupata masomo ya sekondari wanafunzi wanajifunza ujuzi katika masomo mbali mbali.

Hawa ni watu wanaohudhuria kikao rasmi ambacho kinaweza kuwa sehemu ya shughuli za shule za sekondari, kama vile kongamano, warsha, au kikao cha walimu na wanafunzi. Elimu ya sekondari ni ngazi ya pili ya elimu, inayomwandaa mwanafunzi kwa elimu ya juu na ujuzi wa maisha katika ya shule za sekondari.

Hawa ni watoto wa umri mdogo wanashirikiana kwenye darasa baathi yao wakiwa na mahitaji maalumu, elimu ya mahitaji maalumu ni muhimu sana kwani inahakisha kila mtoto bila kujali changamoto zake za kimwili au kiakili, anapata haki ya kujifunza katika mazingiraa yanayo mfaa.

Huyu ni mtu aliyena ulemavu akiwa na mlezi au mwalimu katika mazingira ya kujifunza au kujadiliana. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum katika watu wenye mahitaji ya kipekee. Elimu maalum huwapa wanafunzi waliko na ulemavu hali na fursa ya kupata marifa.

Kijana huyu anatumia kompyuta huenda akiwa kikao cha mtandaoni au darasa la kidigitali. Hii inoonyesha umuhimu wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalumu, ambapo teknolojia hutumika kama daraja la kuwawezesha kujifunza kwa njia jumuishi.

Huyu ni mwalimu akimsaidia mtoto kupitia shughuli za kimaendeleo, ishara ya elimu za watoto wenye mahitaji maalum. Elimu ya mahitaji maalum, inalenga kusaidia wanafunzi walio na changamoto mbalimbali kama vile; ulemavu wa akili, kuskia, kuona au kujifunza.

Huu ni umuhimu unaonyesha jinsi watoto wenye mahitaji tofauti wanavyoweza kujifunza na kushiriki kikamilifu katika shughuli kama kuogelea kwa msaada ya mazingira yanayowafaa. Ni muhimu kuwapa fursa sawa na kuwasaidia kukuuza vipaji vyao na ujuzi wao kuhakikisha hawaachwi nyuma katika jamii.

Elimu kwa mahitaji maalum ni mfumo unaolenga kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kimwili, kiakili au kihisia kupata elimu bora kulingana na uwezo wao. Hawa ni watoto wenye mahitaji maalum wakishiriki kwenye darasa la muziki pamoja na watoto wengine.

Elimu ya mahitaji maalum inalenga kuwapa watoto wote bila kujali tofauti zao fursa za kujifunza na kukuwa katika mazingira rafiki na yenye ushirikiano, ina hakikisha kila mtoto ana pata msaada anaohitaji ili afikie uwezo kamili na ajumuike kikamilifu katika jamii.

Huyu ni mwalimu akimfundisha mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kwa upole na kwa makini. Elimu ya mahitaji maalumu ni muhimu kwa kuwa inawapa watoto wenye changamoto mbali mbali fursa sawa ya kujifunza na kustawi kielimu. Inahitaji walimu waliobobea na mazingira rafiki na vifaa maalumu zinavyowezesha wanafunzi kuelewa.

Huyu ni msichana akiwa kwenye kiti cha magurudumu akishikilia kitabu ndani ya maktaba. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu maalum. Elimu maalum inahusu kutoa mazingira jumuishi na rasilimali zinazofaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ili waweze kufikia elimu bora na kuendeleza vipaji vyao.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum akihusika katika shughuli ya kujifunza kwa furaha. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum ambayo inazingatia mahitaji ya kipekee ya kila mtoto. Elimu kwa watu wenye mahitaji maalum husaidia kupata ujuzi, kujiamini na kushiriki kikamilifu katika jamii.

Huyu ni mwalimu au mlezi akimsaidia mtoto katika mazingira ya kujifunzia, ishara ya elimu jumuishi au maalum. Elimu ya mahitaji maalum ni muhimu kwasababu husaidia watoto wenye changamoto mbalimbali kupata maarifa kwa njia wanayoelewa kwa kasi yao.

Shule hii inaonekana kuwapa wanafunzi wenye mahitaji maalum fursa ya kujifunza katika mazingira jumuishi ambapo wanapata msaada, rasilimali, zinazo wawezesha kushiriki kikamilifu katika masomo.

Elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ni muhimu kwa kuhakiksha kila mtu anapata nafasi ya kujifunza kulingana na uwezo wake. Hawa watu wanawasiliana kutumia lugha ya alama ambao hutumiwa na watu wenye matatizo ya usikivu au kusema.

Mtoto huyu anapewa mwongozo na mtu mzima wakati wa kutumia kompyuta. Jambo linaloashiria msaada wa karibu unaohitajika na baadhi ya watoto. Elimu ya mahitaji maalumu ni mfumo wa kushirikisha watoto wote wakiwemo wenye ulemavu wa kimwili, kiakili au changamoto za kujifunza.

Watu hawa wawili wanatumia lugha ya alama jambo ambalo linaonyesha mawasiliano ya watu wenye ulemavu wa kusikia. Elimu ya mahitaji maalumu inazingatia kutoa fursa kwa wanafunzi wote wakiwemo wenye ulemavu wa kusikia kuona au ulemavu wa kiakili. Kupata ualimu uliobobea na mbinu maalumu kwa lugha ya alama.

Watoto hawa wawili wanacheza ala za muziki mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha jinsi elimu ya mahitaji maalum inavyowezesha watoto wote kushiriki na kustawi ,elimu ya mahitaji maalum inalenga ukiwa mazingira jumuishi rasilimali zinazohitajika na kila mtoto bila kujali uwezo wake.

Watoto hawa wanasoma pamoja. Baadhi yao wakiwa na miwani. Jambo linaloweza kuashilia mahitaji maaulumu ya kuona. Elimu ya mahitaji maalumu inahakikisha kila mtoto bila kujali tofauti zao. Wanapata fulsa sawa za kujifunza na kufikia uwezo wake kamili.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu akishiriki katika shughuli za kujifunza kwa furaha, jambo linaloonyesha umuhimu wa elimu maalum. Elimu maalum ni mfumo wa kujifundisha wanafunzi wenye mahitaji ya kipekee kama vile ulemavu wa mwili, akili au hisia.